Huku naona mashabiki wanao julikana ni Wakenya. Hawa mashabiki wamejifunika na bendera la nchi yetu ya Kenya. Inajulikana kuwa Wakenya walijishindia katika mchezo tofauti tofauti kwa uwanjani huu, ili wakaamua kusherehekea.

Huku naiona ni pahali pa kuhudumia kila mtu katika nchini mwetu Kenya, huku imeandikwa huduma Kenya, inajulikana kuwa, kila mtu anaenda huku ili ashughulikiwe apate alicho endea huko, kama kuendea kitambulisho na vitu zingine tofauti kama cheti.

Huku naiona kuna majaji tofauti tofauti na watu wengi wanaingoja Daktari William Samoei Ruto na bibi yake aliyekuwa na yeye, atie sahihi mabarua tofauti tofauti yaliotoka katoka jaji mkuu wa taifa ya Kenya.

Huku naiona rais wetu William Samoei Ruto, na bibi yake amesimama kando yake katika mkono yake ya kushoto. Huku inajulikana kuwa daktari Samoei ameinua bibilia akisema ataitenda matendo yeyote katika taifa letu la Kenya.

Huku naona mzee anaye fanya kazi katika huduma hii huyu mzee anauliza maswali ,tena naona vijana wanaona huyu mzee iliwajue nini inaendelea katika pahali pa kuhudumia watu mbona haiwezi enda haraka.

Huku ninaonekana ni pahali pakuhudumia wakenya wote. Hapa inajulikana kuwa hawa wafanyikazi katika hii huduma Kenya wanaiongeleshwa venye wanafaa wafanye kazi huku ndani. Tena naiona watu wanataka kusaidiwa wanaingia katika mlango tofauti.

Huku naona wachezaji wa mpira ya mguu hii mpira inaonekana kuwa ni mpira ya kandanda. Inajulikana kuwa hawa wanatarajia kupata ushindi ili waendelee kucheza mchezo huu wa kandanda.

Huku naiona jaji mkuu na watu wawili walio kandoni mwake, huyu jaji mkuu wa Kenya anaitwa Martha Koome , inajulikana kuwa anajiapisha katika hii kazi ya jaji ya Kenya.

Huku naiona bomba kubwa la maji, inajulikana kuwa, hii bomba inaichukua maji kutoka sehemu nyingine hadi sehemu zingine, tena hii maji inasaidia watu wakue wanaitumia kukunywa na utumia katika nyumbani mwao. Tena maji ni uhai.

Hapa naiona ni pahali ilipoandikwa Huduma Kenya. Tena inaonekama kuwa hawa ni wafanyikazi wamesanyika huku ili waweze kueleza kuhusu hii huduma ya kitaifa. Tena hawa wafanyikazi wamejipanga na wakavaa suti ili ijulikane.

Huku naona jaji mkuu wa Kenya. Huyu anaitwa Martha Koome. Huyu ni mama anayesimama katika serikali hii ya Kenya na apeane uamuzi ya serikali katika jaji kuu ya Kenya. Hakuna washiriki wake nyumani ili wajieleze kwa.

Huku namwona askari anaye hudumiwa na mfanyikazi wa huduma kenya tena huyu askari anajieleza vizuri katika huduma hii ili apate kuhudumiwa haraka na hawa wafanyikazi wa huduma hii ,na hawezi kupata cheti chake hapa.

Huku naiona ni pahali pa kuhudumia Wakenya wote katika nchi hii. Inaonekana kuwa hawa ni watu wanaipanga laini ili wahudumiwe kwa shida zote tofauti inazokuwa naye. Hapa wengine ni vijana wanaenda kuhudumiwa ili wapate kitambulisho yao.

Huku naiona vitambulisho iliyopangwa katika karatasi tofauti tofauti na ilifungwa na kamba ili ijulikane hii ni ya sehemu fulani na hii ni ya sehemu fulani ,tena hii vitambulisho inasaidia sana inatumiaka kuchunguza huyu ni mkenya ama ni nani.

Huku naiona pikipiki tofauti tofauti. Tena naiona uchenzi iko katika hii njia. Na mimi naona pahali iliandikwa posta. Na hii posta naiona kakaratasi iliandikwa katika nduthi inayepeleka vitu tofauti nyumbani mwake iliandikwa posta.

Huku inajulikana kuwa ni maandishi ya chama iliyotumiwa na daktari William Samoei Ruto na aliyekuwa rais wa Kenya daktari Uhuru Mwigai Kenyatta , tena walipata kujishindia kiti kuu katika Kenya yetu.

Huku naiona watu wakubwa wa kwanza anaitwa Rila Omolo Odinga. Hawa inajulikana ni wa PNU chama moja inayoshindana na serikali kila wakati. Tena hawa watu wanaitetea wananchi wakati yeyote.

Huku naiona mkenya ama wakenya wanao shabikia ushindi ya mbio ama mpira ya kandanda ,tena hii inajulikana ya kwamba hawa ni wakenya wanao jituma ili wapate kusherekea wachezaji wetu wanapopata ushindi na wanapo zawadishwa.

Huku naona mashabiki wanaisherehekea wachezaji yao. Hawa mashabiki wanakimbia mbele ya magari yao inayobeba wachezaji na mashabiki wengine. Hii inajulikana ya kwamba wachezaji wao walipata ushindi ili wakafurahia mno.

Huku naona kuna huduma ya Kenya. Hii inasaidia wakenya kupata shuduli yao kwa haraka kama kupata cheti ya kuzaliwa na cheti ya mtihani ama yeyote inayohusu mkenya. Hii ni pahali pa kupata maelezo tofauti.

Huku naiona ni pahali pa kuhudumia wakenya. Huku inajulikana kuwa kuna watu wanaudumiwa wapate cheti zao waliozaliwa. Tena huku ni pahali pa kuhudumiwa upate kitambulisho yako kwa haraka ili upate makazi.

Huku namuona jaji mkuu ako katika ofisini ,huyu jaji mkuu anaitwa daktari Martha Koome , huyu mama anasaidiana na serikali wapate suruhisho yoyote tena ni ndio inaamua venye serikali inaendelea katika nchi yetu.

Huku nawaona wachezaji wanakimbizana hapa na pale. Hawa wachezaji wanakimbizana ili watafute ushindi na waweze kujulikana ili ni timu yenye iko na nguvu sana. Tena kuna watu wanaingojea washerekee mshindi wa hii mpira ya kandanda.

Huku naiyona mashabiki ya timu ya kenya ya Gor mahia , hawa mashabiki wanasherekea ushindi katika nchi yetu ya kenya, hawa inajulikana kuwa wanaipenda michezo ya mpira ya kandanda hili wanasherekea watu wakipata ushindi na watuwe.

Huku naona mashabiki wanaoshabikia timu ya kenya inajulikana kuwa hawa ni wakenya mmoja ako katikati ni mkubwa wa timu ya kenya ama anajituma kusaidia wachezaji tofauti tofauti katika nchi yetu ya kenya.

Huku naona wachezaji wanajiombea katika mkusanyiko hii, inajulikana kuwa hawa wachezaji wanaiomba Mola ili wasaidie wanapoingia kucheza mechi yoyote inayotokea mbele yao, tena hii inajulikana hawa ni wachezaji wanaojiamini mno.

Huku na iona daktari William Samoei Ruto na aliyekuwa rais wake daktari Gachagua. Tena kando ya Gachagua naiona jaji mkuu wa kitaifa ya Kenya Martha Koome. Katika upande ya kushoto naiona mama moja na aliyekuwa jaji.

Huku naiona mtaro iko karibu na barabara na hii mtaro watu wamesanya matakataka tofauti tofauti kuna magunia, kuna vitu zingine tofauti. Tena hii matakataka inaeza sababisha ugonjwa tofauti kwa watu wanaoishi karibu na hii mtaro.

Huku naiona watu wako katika ofisini ,hawa wanaume wawili na mama mmoja wanaona tarakilishi na mtoto amekaa katika kiti cha kupiga picha hapa inajulikana kuwa hawa wanajifunza kuchukua mapicha kwa tarakilishi.

Huku naiona kuna wachezaji wa timu moja, wanaisherekea ushindi yao. Inajulikana kuwa walipata ushindi katika mpira ya kandanda. Hawa wachezaji wameinua mikono juu tena, wameinua zawadi yao juu ili ijulikane.

Huku naiona ni warembo. Wameivaa vizuri hili waingie kiwanja kucheza mchezo tofauti uwanjani. Tena wanajiongelesha ili wakiingia kiwanjani wasipate kusumbuana tena wajenge mpira inayovaa katika kiwanja ya uchezaji ya kandanda.

Huku ni wachezaji wa mpira ya kandanda wenye wamejipanga ili waweze kuchukua picha moja ili wajitayarishe kuingia uwanjani. Tena hawa wachezaji wamevaa vizuri ili waweze kucheza mpira wa kandanda katika uwanja huu.

Huku naona ni pahali pa kuhudumia watu wote, tena hapa ni pahali pa kutengeneza vitu inavyofaa kwa katika serikali ,ili serikali ikapate ushuru kwa njia yoyote kwa pesa inayoingia katika akaunti ya watu tofauti.

Huku naiona watu wengi wanajipanga ama wameipanga laini ili wahudumiwe wapate huduma namba. Inajulikana kuwa huku ni uwanja kubwa sana ili watu waweze kujituma na wapate hii huduma namba tena ijulikana ni wake.

Huku naona wafanyikazi wanajiongelesha katika huduma kenya hawa ni kama wanajipanga venye wanafaa kufanya kazi katika ofisi hii ili wapate kuhudumia wakenya wote wanapoingia katika ofisi hii ili wapate cheti zao kwa haraka.

Huku naona wachezaji wa mpira ya kandanda wanaifanya mazoezi ili wapate nguvu ya kucheza na waweze kupata ushindi katika michezo ya mpira ya kandanda. Tena hawa wachezaji naona mwenye ako mbele ameinua mikono yake ili ionekane ni mchezaji hodari.

Huku naona wachezaji wanaosherehekea ushindi wao. Hii inaonekana kuwa ni wachezaji wa mpira ya kandanda. Tena hawa wachezaji wanafurahia kupata kutusiwa na kocha yao. Na kwa hii uwanja watu wameijaa ili washerekee wote.

Huku ni pahali pa kuhudumia wa kenya wowote iliandikwa huduma kenya. Inajulikana ya kwamba hawa watu wanapanga laini ili wahudumiwe huku wapate cheti zao tena huku ni pahali pa kutengeneza kitambulisho ili watu ama vijana wapate hizo vitambulisho na wasake kazi.

Huku naiona ni huduma ya Kenya. Inajulikana kuwa ni kuendeleza huduma, huduma bora katika nchi yetu ya Kenya. Hii inaudumia watu wengi tofauti katika nchi yetu na inasaidia sana tena inasaidia watu wengi kupata cheti zao ya masomo na kitambulisho chao ili wapate.

Huku naiona mama na mzee moja anaisimamia katika mbele ya hii tarakilishi, tena hii tarakilishi anaitumia kupiga picha huyu mama. Inajulikana kuwa huyu mama anaichukua picha ili atumie katika kueka cheti zake za masomo na vitu zingine tofauti.

Huku naiona mashabiki wamekaa katika uwanja ili wangonjee mpira ili ianze tena waweze kusherehekea wachezaji wa mpira ya kandanda hawa ni washerekeji wamejipanga mno katika sehemu hii.

Huku naiona wachezaji wanaisherekea sana, wamejishindia kikombe ili wanasherekea na inajulikana kuwa walijikakamua yote ili wapate ushindi huu, wa kupata kikombe hiki. Tena najua wanajipangia wapate tuzo mbalimbali.

Huku naona chaji wakuu wa Kenya. Hawa chaji inajulikana kuwa wanjituma katika kazi yao. Wameifaa vizuri ili ijulikane ni chaji wakuu katika koti kubwa la Kenya inasaidia kusimama na serikali ili aendeshe serikali vizuri.

Huku naona shabiki mmoja mama anainua bendera ya Kenya. Inajulikana kuwa huyu ni shabiki mkubwa katika timu ya Kenya. Na inajulikana ya kwamba watu wamejaa kwa hii uwanja na Wakenya wamepata ushindi katika mchezo tofauti.

Huku naona watu wamejaa katika uwanja ya wachezaji. Hawa mashabiki naona wengine wanaainua mikono yao. Inajulikana ya kwamba hawa ni washerekeaji wanaosherehekea mpira ya kandanda na mbio tofauti katika hii uwanja.

Huku inajulikana ya kwamba hawa ni wachezaji, inaonekana ya kwamba hawa wachezaji ni wa bandari tena wanafurahia kufunga bao na mwengine ameshika mwenzake kichwa hili amwambia wajikaze katika kucheza mchezo wa kandanda hili wapate bao mengi.

Huku naona wafanyakazi katika huduma ya kenya. Inajulikana kuwa hawa watu wanaipanga kutambulisho kulingana na pahali ama sehemu watu wanaitokea ili ikuwe rahisi kuituma iende katika sehemu hiyo. Hawa watu wanafanya kazi mzuri.

Huko naona mashabiki wa mpira wa kandanda wanasherehekea kamwe wakiwa wameinua mikononi yao na wanasherehekea timu kubwa ya Man City. Hawa inaonyesha ya kwamba ni mashabiki kamili.

Huku naona tarakilishi na mtu anyetumia inaonyesha ya kwamba hawa watu wanawekwa katika rekodi ya hii tarakilishi. Hawa watu wamepanga laini ili wachukue marekodi zao katika tarakilishi.

Huku naona watu wamekaa chini wanajaza makaratasi inaonekana kwamba wanajazia wanafunzi cheti za kuingia shule kuu. Hawa ni waalimu wenye wamekaa chini na wanaoingia chuo kuu.